Eneo katika jengo kubwa la benki, likiwa lina mashine mahususi kwa ajili ya mteja kujihudumia kwa kuweka hela bila kuhitaji watoa huduma wa benki.

Eneo la nje lenye sakafu ya vigae linaloruhusu magari kuegeshwa mbele ya benki, pakiwa na kifaa maalumu cha kutolea pesa ambacho mteja huwezi kujihudumia bila kuhitaji wafanyakazi wa benki.

Wanaume tisa na wanawake wawili wote wakiwa wamevalia suti wamesimama huku wameweka mikono mbele, wanaonekana ni wakurugenzi wa benki wakiwa kwenye mkutano wa pamoja.

Tangazo la rangi nyekundu la benki ya "equity", likiwa linaujumbe wa huduma ya kibenki kupitia simu ambayo inamsaidia mteja kupata huduma popote wakati wowote.

Mwanamke aliyevalia tisheti nyekundu mfanyakazi wa benki ya "ABSA" akiwa ameshikilia kipaza sauti, huku akiongea na hadhira amenyoosha mkono wake wa kushoto juu ukitoa salamu kabla ya kuanza hotuba yake.

Magari matatu moja likiwa na rangi nyekundu lingine kijivu na moja jeupe yameegeshwa mbele ya jengo la tawi la benki ya Afrika, jengo hilo likiwa lina rangi ya kijani na njano pamoja na kijivu.

Huduma ya kibenki ikiwa inaendelea kwenye kaunta ya huduma kwa wateja. Mteja aliyevalia sweta jekundu akimkabidhi mtoa huduma wa benki fedha za kimarekani aina ya dola.

Tangazo la benki ya apsa lililishamiri rangi nyekundu, ikimuonyesha mdada mwanamke mjasiriamari akihesabu hela kuhenyesha urahisi wa huduma ya benki hiyo popote pale ulipo.

Katika eneo la nje la jengo kuna benki ya absa ambapo wafanyakazi wanne wanaume wawili na wanawake wawili, wakiwa wameshikilia bendera za benki yao kuonyesha ufahari na furaha ya kufanya kazi katika benki hiyo.

Eneo katika dirisha la kutoa huduma za kifedha ndani ya benki, mteja akiwa amekabidhi kadi yake ili aweze kutoa hela ambazo zipo katika sarafu ya dola za marekani.

Eneo la ukumbi katika benki likiwa na meza takribani tatu, ambazo zina wafanyakazi wa benki wakiwahudumia wateja wao kwa umakini zaidi.

Mteja mwanaume aliyesimama kwenye kaunta ya benki ya ikwiti, amevaa shati la bluu suruali anazungumza na mtoa huduma mwanamke ameketi, akiendelea kutumia kompyuta ili aweze kupata suluhu na mteja wake.

Mfanyakazi mwanaume wa benki ya "absa" aliyevalia tisheti nyekundu, akimsikiliza kwa makini mteja aliyevaa suti nyeusi ili aweze kujua shida inayomsumbua katika huduma anazozitoa.

Wapita njia wakiwa wanakatisha katika eneo la mjini, mpembezoni mwa jengo kubwa la benki inayoitwa"Cooperative bank".

Jengo kubwa refu linalotumika kama ukumbi wa starehe likiwa na tangazo la bia lenye rangi nyekundu, nyeupe na picha ya chupa ya bia pamoja na glasi yake vyote ni katika kumvutia mteja aweze kufahamu huduma inayoendelea hapo.

Chupa mbalimbali za pombe zikiwa zimepangwa juu ya meza, chupa hizi zimebeba pombe kali ambazo zinatoka kwenye nchi za magharibi.

Ukumbi mkubwa wa starehe unaotumika kama baa ya kunywea vinywaji vyenye asili ya pombe, wana vijana mbalimbali wakinywa pombe pamoja na kuvuta shisha kama sehemu ya burudani.

Eneo la baa lenye muuzaji mwanaume, akiwa anawahudumia wateja kwenye kaunta, nyuma yake kuna kabati lilopangwa chupa za pombe vizuri kwa ajili ya kumvutia mteja.

Eneo katika baa hususani kaunta pakiwa na viti mbele ya kaunta hiyo, juu ya kaunta pakiwa na chupa mbalimbali na nyuma ya kaunta pakiwa na vinywaji vimewekwa makabatini na kuna “TV” kwa ajili ya kuwaburudisha wanywaji.

Eneo la ukumbi wa starehe likiwa na wanawake kwa wanaume, wakivuta shisha na kunywa pombe kwenye sakafu ya kucheza mziki, huku pembeni pakiwa na meza ya dijei, mpiga mziki akiendelea kuwaburudisha.

Jengo kubwa lenye taa za rangi nyekundu pamoja na buluu linalotumika kama kumbi la starehe likiwa na wanaume kwa wanawake wamejazana, wakivuta shisha na kunywa vinywaji mbalimbali.

Ukumbi unaotumika kama baa ukiwa na wanywaji watatu wameketi wakinywa bia huku wakipiga soga na muhudumu aliyevaa wigi.

Mhudumu wa baa akitumia ujuzi wake kuchanganya vinywaji mbalimbali, ili kupata pombe yenye ladha nzuri kwa ajili ya kuburudisha wateja wake.

Eneo katika ukumbi wa starehe hususani mahali pa baa, pakiwa pana vinywaji mbalimbali vimewekwa kwenye makabati ya vioo; vyote katika kumvutia mteja aweze kununua.

Eneo la baa likiwa na kaunta iliyo na nakishi ya maua lina makabati kwa nyuma yaliyojazwa vinywaji, pembezoni pakiwa na picha ya ndege; yote haya kwa ajili ya kumvutia mteja aweze kuburudika na vinywaji.

Jengo kubwa linalotumika kama sehemu ya chakula pamoja na vinywaji, likiwa na eneo la baa iliyotengenezwa kwa nakshi nzuri na vinywaji vilivopangwa kabatini vikimvutia mnywaji.

Mwanamke mwenye asili ya kizungu; akiwa amevaa tisheti nyeupe, jinzi ya bluu pamoja na viatu vyeupe. Anatabasamu huku ameshikilia kinywaji chake mbele ya kaunta huku nyuma ya kaunta pakiwa na mtoa huduma mwanaume mwenye shati jeusi.

Eneo katika hoteli ikiwa ni sehemu ya baa ina kaunta pamoja na mtoa huduma wa vinywaji aliyesimama mbele ya kabati la vyupa vya pombe, anatabasamu na ana andaa kinywaji kwa ajili ya wateja wake.

Eneo katika ukumbi unaotumika kwa ajili ya chakula na vinywaji, kukiwa na meza mbalimbali zenye nakshi nzuri na muundo wa kisasa, pembezoni kuna baa iliyomulikwa na taa vizuri, ina vinywaji kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Kumbi inayotumika kwa ajili ya starehe ikiwa na eneo pembeni yenye viti na meza ambapo wanawake wawili wakiwa wameketi wakinywa vinywaji, huku mhudumu aliyevaa sweta jekundu akiwahudumia kwa tabasamu.

Ukumbi mkubwa wa starehe unao tumika kwaajili ya kujiburudisha, ukiwa na watu mbalimbali watu wazima wanawake kwa wanaume, wakivuta shisha pamoja na kutumia pombe kwaajili ya burudani.

Eneo katika baa ikiwa ina vinywaji mbalimbali hususani mvinyo, juu ya meza iliyozungukwa na wanawake warembo. Mwanamke mmoja mwenye nywele bandia akishikilia mvinyo kuelezea na huenda kuwaonjesha wengine.

Meza katika chumba cha baa, imebeba chupa za kijani za bia moja ikiwa ni bia aina ya amusteri, ikiashiria ni eneo la wanywaji kuja kujiburudisha kwa vinywaji.

Ukumbi mkubwa unao tumika kwa ajili ya kuuza magari, kukiwa na magari mapya kabisa yenye rangi nyeusi, pamoja na kijivu yameegeshwa. Yakimulikwa na mwanga vizuri kwa ajili kumvutia mteja.

Gari la kisasa la chini aina ya "KIA" lenye rangi nyeupe, madirisha meusi na magurudumu meusi; limeegeshwa katikati ya magari mengine kwa ajili ya kuvitia mteja aweze kununua.

Gari la kisasa lenye rangi ya kijivu, likiwa limeegeshwa mbele ya makontena yanayosaafirisha magari hayo kwa njia ya bahari, likiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa kwa mteja wake.

Gari likiwa limefunguliwa milango yote na madirisha, katika eneo ambalo madalali hutumia kuuzia magari. Limewekwa wazi ili wateja waweze kuliona, kulithaminisha na kulinunua.

Eneo la wazi linalotumika na madalali wa magari kwa ajili ya kuuza magari, ikiwa imeegeshwa gari la kijerumani aina ya benzi lililofunguliwa milango ili mteja aweze kuliona na kulinunua.

Kumbi kubwa inayotumika kama duka la magari pakiwa pameegeshwa magari ya kisasa mapya kabisa ambayo bado yana makaratasi yake, magari yenye rangi nyekundu na damu ya mzee.

Gari kubwa likiwa limefunguliwa milango na madirisha kwa ajili ya mteja kuona, limeegeshwa katika uwanja ambao madalali hitumia kwa ajili ya kuuza na kununulia magari.

Gari likiwa limefunguliwa milango na madirisha kwaajili ya mteja kuliona limeegeshwa kwenye eneo la madalali wanapouzia magari kwaajili ya mteja kuona, kukagua na kununua.

Gari la kisasa likiwa limeachiwa milango wazi na madirisha ya kufunguliwa, linaeneo la mbele lenye skrini inayomsaidia kumuongoza dereva, limeegeshwa katika sehemu ya madalali wanaouza magari kwajili ya mteja kuliona na kulinunua.

Gari jipya kabisa aina ya Toyota, likiwa limeegeshwa katika uwanja ambao hutumika na wauzaji wa magari limewekwa hapo kwa ajili ya kumvutia mteja aweze kununua.

Jengo kubwa refu lililotengenezwa kwa muundo wa mawe, vioo pamoja na vyuma linalotumika kama sehemu ya kuuza magari, hususani magari ya Hyundai.

Magari manne aina ya kosta, kutoka kwenye kampuni Yundai yakiwa yameegeshwa mbele ya duka hilo, kwa ajili ya kuuzia wateja wenye uhitaji magari ya namna hiyo.

Eneo la yadi inalotumika kwa ajili ya kuegesha magari tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja. Kuna magari ya rangi nyeupe aina ya Toyota ambayo madalali wameegesha kwa ajili ya mteja kuona, kukagua na kununua.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha lililotengenezwa kwa vyuma na mabati, likiwa linatumika kama gereji ya kutengenezea magari.

Duka kubwa la kisasa linalotumika kuuza magari lenye sakafu ya marumaru. Pamepaki magari mazuri yenye rangi ya kijivu za kampuni ya Hyundai tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Kumbi kubwa inayotumika kama duka la magari, ikiwa yameegeshwa magari ya rangi ya kijivu na nyeusi ya kampuni ya yundari, yameegeshwa vizuri yakipigwa na mwanga vizuri ili kumvutia mteja.

Wauzaji wa magari wakiwa wamelifungua gari jipya la kisasa, ambalo bado lina makaratasi yake toka kiwandani, tayari kwa ajili ya kumuonyesha mteja na kumuuzia.

Eneo ndani ya jengo la ghorofa ambamo kuna maegesho ya magari, hutumika na madalali kwa ajili ya kuuza magari; pakiwa na magari aina ya "Mitsubishi" lenye milango mitano, magurudumu manne kwa ajili ya kumuuzia mteja.

Gari la kisasa likiwa limefunguliwa milango katika eneo ambalo hutumika na madalali kwa ajili ya kuuzia magari, limewekwa wazi likifunguliwa madirisha na milango kuruhusu mwanga kuingia ili mteja kuweza kuliona, kulikagua na kulinunua.

Eneo la wazi linalotumika kama duka la magari, yameegeshwa magari mengi aina ya toyota yenye rangi nyeupe, nyeusi na kijivu kwa ajili ya mteja kuyaona na kuyanunua.

Jokofu refu la kisasa linalotumika kuuza maziwa kwa mteja kwa kujihudumia yeye mwenyewe, lina kifaa maalumu kinachosaidia kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu maalumu la kuuza maziwa, likiwa lipo ndani ya chumba chenye vifaa vingine vya umeme, kama vile; spika pamoja na kifaa cha kuvuta uchafu aina ya vumbi; ikiashiria kwamba friji hilo lipo stoo au kwa fundi.

Jokofu refu jeupe lenye mchoro wa ng'ombe, lina kifaa maalumu kwa mbele chenye sehemu kuu mbili; sehemu moja ikiwa ina vitufe vya kubonyeza, sehemu nyingine ikiwa ni ya kukingia kiwango maziwa. Vifaa hivi husaidia mteja kuweza kupata maziwa kulingana na pesa aliyotoa.

Jokofu refu la kisasa lenye rangi za pinki, nyeupe pamoja na bluu, Lina kifaa maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa aliyoitoa mteja.

Jokofu refu linalotumika kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, lina kifaa maalumu cha kielekroniki, kinachopima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu mahususi la kuuza na kutunza maziwa likiwa na vifaa vya kisasa vya kielektroniki, venye vitufe vinavyoweza kupima Kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Eneo lenye kibanda cha nje kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na wateja wawili, mmoja ni mtoto anaendesha baiskeli mwingine ni mdada aliyebeba mwanae mgongoni, wote wamekupata huduma ya maziwa.

Duka la maziwa lenye jokofu maalumu linalotunza na kuuza maziwa. Pia lina bidhaa nyinginezo za wafugaji kama vile, mtindi, nyama pamoja na mayai.

Eneo ambapo yameegeshwa majokofu manne ya kutunza na kuuza maziwa na jokofu moja fupi la kugandisha maziwa, majokofu yote yakiwa yanafanana kwa rangi na michoro.

Eneo katika duka la maziwa likiwa na majokofu mawili, moja ikiwa ni pana zaidi ingine ni membamba. Jokofu pana kutumika kwa mteja kutumia mwenyewe kupitia kifaa maalum chenye kielektroniki. Jokofu jembamba likitumika kutunza maziwa ili yasiharibike.

Jokofu kubwa la kisasa linalotumika kutunza na maziwa, likiwa na kifaa maalumu cha kielektroniki, kinachoweza kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Mtoa huduma katika duka la maziwa akiwa amevalia koti jeupe, anaendelea kumpimia maziwa mteja kwenye jagi lake, yeye akiwa amevalia koti jeupe, ili kuashiria utanashati.

Chumba kinacho tumika kama duka la maziwa, kikiwa na jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza bidhaa hiyo, nje kukiwa na geti lenye michoro na matangazo kuashiria biashara inayoenendelea humo.

Shelfu maalumu katika duka kubwa la rejareja la kujihudumia ikiwa na bidhaa ya maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa, huku mfanyakazi aliyevalia koti jeupe akipanga bidhaa hizo ili wateja waweze kuziona vizuri.

Jokofu maalum la kuuza na kutunza maziwa likiwa na rangi za bluu pamoja na nyeupe. Lina picha ya ng'ombe na maziwa kwa ajili ya matangazo pia limekifanya maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Mteja mwanamke aliyevalia sketi yenye mistari pamoja na jaketi jeusi na rasata, akijihudumia akipima kiwango cha maziwa kwa kutumia kikokotoo, kulingana na pesa aliyo nayo.

Jokofu refu lenye miguu minne inayoruhusa kufanya usafi chini yake lina eneo maalumu la kupimia maziwa, kulingana na kiwango cha pesa ya mteja.

Jokofu kubwa la maziwa likiwa ndani ya duka kubwa, lina kifaa maalumu cha kieletroniki kinachopima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu la kisasa lenye rangi za bluu pamoja na nyeupe, likiwa na eneo maalumu la kupima maziwa kulingana na fedha ya mteja, limeegeshwa mbele ya duka.

Jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa lenye kifaa maalumu cha kieletroniki kinachopima maziwa kulingana na ledha ya mteja likiwa limewekwa katika duka la nafaka, pembezoni kukiwa na nafaka mbalimbali.

Eneo la dirisha la duka la maziwa likiwa na mtoa huduma kwa ndani akipokea pesa na kutoa maziwa kwa mteja mwanamke aliyevalia kofia pamoja na tisheti ya kijivu, akiendelea kuongea na mtoa huduma huyo huku anapata huduma .

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, likiwa na kifaa maalumu cha kupima kiwango cha maziwa kulingana na fedha ya mteja, limewekwa ndani ya chumba pembeni ya soketi za umeme.

Nje ya jengo ambalo ni duka pana majokofu mawili moja likiwa ni la ''cocacola'' nyingine likiwa ni kampuni ya ''pepsi'' limewekwa kwa ajili ya wateja kujihudumia.

Eneo katika duka kubwa la rejareja la kujihudumia likiwa na shelfu maalumu ya maziwa na bidhaa zake. Ikiwemo mitindi yenye ladha mbalimbali, pembezoni pakiwa na mtoto anapita.

Mwanaume mmoja ambaye pia ni mtoa huduma katika duka la maziwa amevaa koti la bluu lililo safi, anaendelea kupima maziwa kutoka kwenye jokofu maalumu la kutunza na kuuza maziwa.

Jokofu kubwa lenye rangi ya bluu na maandishi mekundu, lina kifaa maalumu kinacho tumika kupima kiwango cha maziwa kulingana na fedha ya mteja.

Duka la maziwa dogo lililo kwenye fremu lina bidhaa aina ya maziwa pamoja na bidhaa zake, pia lina matangazo lenye rangi nyeupe na bluu kuashiria biashara inayopatikana hapo.

Duka la maziwa lenye dirisha dogo, likiwa na mteja amesimama hapo ili kupata huduma, lina maandishi yenye rangi nyekundu, nyeusi pamoja na bluu kama matangazo ya kumvutia mteja.

Jokofu maaalumu la kuuza na kutunza maziwa, ikiwa ni kifaa mahususi kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja, limewekwa kwenye Kona ya chumba.

Jokofu la kisasa lenye rangi z a kijani pamoja na bluu likiwa na eneo maalumu ya kupimia maziwa, kulingana na fedha ya mteja. Kuna mteja amesimama mbele yake akijihudumia.

Chumba cha wastani, kikiwa na mtoa huduma mwanamke, akimpimia mteja wake maziwa katika kopo, maziwa aliyoyachota kutoka kwenye jokofu.

Duka la maziwa lenye rangi nyeupe, likiwa limepabwa kwa kutumia maputo nje ndani kuna wateja watatu waliokwenye kaunta wakisubiri huduma ya kuuziwa maziwa na bidhaa zake.

Eneo la duka la maziwa likiwa na rangi za bluu nyeupe kijani pamoja na picha ya ng'ombe. Kama matangazo ya kumivutia mteja, pia kuna kifaa cha kupima maziwa kulingana na uhitaji wa mteja.

Duka la maziwa lenye bango kubwa mbele ambalo lina rangi ya kijani na picha ya ng'ombe linalotumika kama tangazo ikiwa na mteja amesimama mbele ya dirisha akisubiri huduma ya maziwa na bidhaa zake.

Duka la maziwa lenye matangazo yenye rangi nyeupe, nyekundu na bluu; likiwa linauza maziwa kwa pamoja na aiskrimu.

Kijana aliyevaa shati la zambarau na suruali nyeusi alijipimia maziwa kwenye jokofu maalumu la kisasa, lenye kifaa cha kielektroniki kinachoweza kupima Kiwango cha maziwa kutokana na pesa ya mteja.

Duka la maziwa likiwa na mabango yenye maandishi meupe, pamoja na michoro ya maziwa; ikiwa ni matangazo ya biashara huku friji ndani maalumu kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa.

Jokofu la kisasa linalotumika kutunza na kuuza maziwa, likiwa na magurudumu manne yanayosaidia kuweza kuliamisha, kutoka sehemu moja hadi nyingine, ili kupunguza uzito na kazi ya kuihamisha.

Duka la maziwa likiwa na jokofu maalumu la mteja kujihudumia maziwa kulingana na pesa yake. Lina mwanaume ambaye ana asili ya kizungu amepiga picha akistaajabu kuona teknolojia hiyo Afrika.

Eneo katika duka la maziwa likiwa na majokofu mawili yaliyopishana kimo, yamewekwa yakiwa na eneo maalumu la kupimia kiwango cha maziwa kulingana na pesa aliyoitoa mteja.

Mafriji mawili ya kisasa, yaliyowekwa na kusimamishwa sambamba, yanatumika kwa ajili ya kuuza na kutunza maziwa; pia yanavifaa maalumu vya kielektroniki ya kutoa maziwa kulingana na fedha ya mteja.

Jokofu maalumu linalotumika kutunza na kuuza maziwa likiwa limewekewa kifaa maalumu na kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja. Lina mteja mwanamke aliyesimama pembezoni akiegemea mlango wa jokofu hilo.

Jokofu la kisasa linaloweza kutunza na kuuza maziwa, lina mruhusu mteja aweze kijihudumia, kwakuwa linakifaa maalumu cha kieletroniki kinachoweza kukokotoa kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Mtoa huduma katika duka la maziwa (mwanaume) aliyevalia koti jeupe, amesimama pembeni ya jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa; akionyesha jinsi jokofu hilo linavyofanya kazi ya kupima maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Eneo katika duka la maziwa zikiwa na mtoa huduma mwanamke amesimama mbele huku ameshikilia mageti ya duka lake amevaa koti jeupe pamoja na kifungashio cha nywele kinachomsaidia asiweze kuchafua bidhaa yake ya maziwa.

Jokofu maalumu la kuuzia maziwa likiwa na matairi manne kwa chini kusaidia kuweza kulihamisha ndani ya chumba. Lina kifaa maalumu cha kupimia maziwa kulingana na fedha ya mteja.

Jokofu la kisasa lenye rangi za bluu na nyeupe zilizochorwa ng'ombe kuashiria matangazo ya biashara ya maziwa. Lina sehemu maalum ya kukokotoa kiwango cha maziwa kutokana na fedha ya mteja.

Duka la maziwa la mlima Kenya, likiwa na wateja dirishani, huku mteja mwingine mwanamke akiwa ameketi kwenye ngazi akisubiri pia huduma.

Jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza maziwa, likiwa limeegeshwa kandokando ya ukuta. Lina eneo maalumu la kupimia kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu refu la kisasa linalotumika kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa limeegeshwa ndani ya duka, mbele yake pakiwa na kifaa maalum cha kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, likiwa na vifaa viwili vya kielektroniki vya kusaidia kupima maziwa kulingana na pesa ya mteja. Mbele yake kuna kijana aliyevalia tisheti ya benki CBA, akijihudumia maziwa.

Jokofu mahususi kwaajili ya kuuza na kutunza maziwa, likiwa mbele yake kuna kifaa cha kielektroniki maalumu kwaajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na fedha aliyotoa mteja.

Jokofu lenye urefu wa kimo linalotumika kwa ajili ya kuuza na kutunza maziwa. Lina eneo maalumu la kupima maziwa kulingana na fedha ya mteja. Pia lina matangazo kuashiria biashara ya bidhaa aina ya maziwa.

Jokofu la kisasa ambalo ni mahususi kwa ajili ya kuuzia maziwa bila uhitaji wa mtoa huduma, likiwa na eneo maalumu la kupima maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Mteja mwanaume aliyevalia shati jeupe akalichomekea kwenye suruali ya kijivu, akijipimia maziwa kulingana na pesa yake kwenye kifaa maalumu cha jokofu la kuuzia maziwa.

Jokofu la kisasa linalomruhusu mteja kuweza kujihudumia bila uhitaji wa mtoa huduma kwakuwa lina kifaa maalumu, kinachoweza kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu la kisasa linalotumika kwa ajili ya kutunza maziwa likiwa na matangazo yenye rangi nyekundu kuasharia biashara inayofanyika hapo. Lina eneo maalumu kwa ajili ya kutoa kiwango cha maziwa kulingana na fedha ya mteja.

Friji kubwa linalotumika kwa ajili ya kutunza, kuuza maziwa katika duka la maziwa. Likiwa na mtoa huduma aliyevalia nguo za bluu, anaendelea kukokotoa kiwango cha maziwa kulingana na pesa aliyoitoa mteja.

Jokofu refu la kisasa likiwa na rangi ya bluu pia ina bendera ya Kenya, hutumika katika duka la maziwa kwaajili ya kuuzia wateja maziwa kulingana na pesa waliyotoa.

Jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, ikiwa na mtoa huduma anapima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja, mtoa huduma huyu mwanamke amevaa koti jeupe kuashiria usafi na unadhifu.

Jokofu maalum linalotumika kutunza na kuuza maziwa, likiwa na kifaa maalumu kwa ajili ya kupima maziwa kulingana na namna na fedha ya mteja, limewekwa ndani ya duka la maziwa kwaajili wa wateja kuweza kujihudumia.

Duka la maziwa likiwa na mtoa huduma anapima maziwa kwenye jagi kwa ajili ya kumuuzia mteja mtoa huduma huyo amevaa koti jeupe, kiashiria cha usafi na utana shati.

Eneo la duka la maziwa likiwa na jokofu mahususi la kujihudumia mwenyewe ambalo lina kifaa cha kujipimia, lina wateja takribani sita wanaume kwa wanawake wakisubiri huduma.

Eneo katika duka la maziwa likiwa na jokofu la kisasa linalotunza na kuuza maziwa, linalomruhusu mteja aweze kujipimia maziwa kupitia kifaa chenye uwezo wa kukokotoa bidhaa kulingana na pesa ya mteja.

Mtoa huduma mwanamke aliyevalia koti jeupe, amesimama kwa tabasamu ndani ya duka lake la maziwa, mbele ya friji linalotumika kutunza na kuuza maziwa.

Jokofu lenye rangi nyekundu na nyeupe ikiwa na picha ya ng'ombe kuasharia tangazo. Lina eneo maalumu la kupimia kiwango cha maziwa kulingana na pesa aliyetoa mteja.

Jokofu maalum linalo tumika kuuza na kutunza maziwa, lina picha ya ng'ombe na maziwa kama sehemu ya matangazo pia lina kifaa maalumu cha kieletroniki kinacho tumika kuuza maziwa kulingana na kiwango cha pesa ya mteja.

Eneo la duka la maziwa likiwa na watu mbalimbali wakiwa wananunua bidhaa hiyo, nje pamepaki pikipiki aina ya Yamaha yenye rangi nyeupe na nyeusi.

Majokofu mawili mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa yakiwa yameegeshwa pembezoni machumba, yana vifaa maalumu kwa ajili ya kukokotoa kiwango cha maziwa, kulingana na pesa aliyoitoa mteja.

Jokofu la kisasa maalumu kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa. Likiwa na mtoa huduma mwanamke akipima maziwa kutumia kifaa maalumu kinacho kokotoa maziwa kulingana na fedha ya mteja.

Eneo maalumu katika duka kubwa la kisasa limewekwa maziwa pamoja na bidhaa zake. Huku mwanamke mwenye nywele ndefu, amevaa koti jeupe anapanga maziwa hayo kwa ajili ya kumvutia mteja.

Duka kubwa kutoka eneo la Lumuru, likiwa ni moja ya wakulima wa eneo hilo wakiuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa pamoja na maziwa yenyewe.

Duka la maziwa likiwa na mtoa huduma mzee aliyevalia shati la pinki, pembeni yake kukiwa na kijana mwenye tisheti ya kijani anapokea dumu la maziwa.

Eneo katika duka la maziwa likiwa na jokofu maalumu linalotumika kutunza na kuuza maziwa lina vifaa maalumu vya kupima maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Eneo katika duka la maziwa likiwa na mabango yenye rangi mbalimbali na michoro ya ng'ombe inayotumika kama matangazo kuashiria biashara inayoendelea hapo ni ya maziwa, chai, mtindi pamoja na vitafunio.

Eneo katika duka la maziwa, likiwa na majokofu mawili ya maziwa yanayofanana na majokofu mawili ya kachumbari. Majokofu yote haya yanamruhusu mteja kujihudumia kulingana na pesa aliyonayo.

Duka la maziwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hiyo, lina maandishi mekundu, bluu na meupe, rangi ambazo zinatumika kama matangazo ya kumvutia mteja anayepita hapo.

Nyumba fupi yenye fremu mbele inayotumika kama duka la maziwa lenye mabango yanayotumika kama matangazo ya biashara hiyo, kukiwa na mteja aliyeingia ndani kwa ajili ya kupata huduma.

Duka la maziwa katika mlima Kenya, likiwa na wateja wawili wapo dirishani, kwaajili ya kupata huduma huku mteja mmoja mwanamke amekaa kwenye ngazi nae akisubiri huduma.

Jokofu refu la maziwa ambalo hutunza na kuuza bidhaa hiyo lina eneo maalumu kwa ajili ya kutoa kiwango cha maziwa kulingana na pesa aliyoitoa mteja. Jokofu hilo lina rangi nyeupe, bluu pamoja na picha ya ng'ombe kuashiria tangazo la biashara hiyo.

Jokofu maalumu linalotumika kutunza na kuuza maziwa, likiwa na kifaa cha kieletroniki; kinachosaidia mteja kuweza kupima maziwa kulingana na pesa aliyotoa. Lipo ndani ya duka la maziwa kwa ajili ya kumsaidia mteja kujihudumia.

Duka la maziwa likiwa na wanaume wawili wamesimama kwenye kaunta, wakisubiri huduma hiyo kutoka kwa wahudumu wawili waliopo ndani wanaoendelea kuwapimia wateja hao maziwa wanayoyahitaji.

Jokofu mahsusi kwa ajili ya kuuzia maziwa, likiwa limewekwa nje ya duka likiwa na kifaa maalumu cha kupima maziwa, kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa, likiwa na kifaa maalumu kinachopima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja, limewekwa ndani ya duka la maziwa lenye sinki, kwa ajili ya kuoshea vyombo vya muuzaji pamoja na wateja.

Jokofu maalumu kwa ajili ya kuuza na kutunza maziwa likiwa limeegeshwa ndani ya duka la bidhaa hiyo lina kifaa maalumu kinachopima na kutoa maziwa kulingana na fedha ya mteja.

Chumba kikubwa kinachotumika kama duka la samani kikiwa kimeangaziwa na mwanga wa kutosha. Kuna makochi ya kisasa yenye muonekano mzuri. Katikati pakiwa na meza ya mbao iliyo juu ya kapeti.

Eneo la wazi unalotumika kuuzia fanicha likiwa na sofa zuri la kisasa, lenye rangi nyeusi na sehemu maalumu ya kuchajia simu pamoja na kuwekea vinywaji kwa ajili ya wageni.

Eneo linalotumika kuweka samani zionekane kwa wateja, lina meza ya mbao iliyotengenezwa kwa nakshi ya glasi kwa juu kusaidia usafi, limezungukwa na viti sita; muundo huu umewekwa ili kumvutia mteja.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama maonesho ya fanicha mbalimbali za duka la samani pakiwa pamewekwa meza, makochi, viti pamoja na vitanda kwa ajili ya wateja kununua.

Eneo la wazi linalotumika kama duka la samani likiwa na vitanda vya ngazi mbili ambavyo pia vina ngazi za kupandia, vimetengenezwa vizuri kwa mbao kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Meza kubwa inayotumika kama kaunta ikiwa imeshakamilika matengenezo yake tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja ,meza hiyo imetengenezwa kwa mbao na ikapigwa rangi kwa ajili ya kungaa.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kuuza samani hususani vitanda, ikiwa na kitanda kimoja chenye godolo ndani yake, kitanda hicho Cha mbao pia kina stoli na makabati mawili pembeni kwa ajili ya kutunza vitu.

Eneo la wazi linalotumika kuuza samani, likiwa na fanicha mbalimbali kama vile masofa mazuri yenye nakshi, meza pamoja na viti.

Eneo la wazi linalotumika kama duka la samani, pakiwa pamepambwa kochi zuri la rangi ya kijivu lenye pilo za njano, lina nakshi nzuri kwaajili ya kumvutia mteja aweze kununua.

Ukumi mkubwa unaotumika kama duka la samani la kisasa likiwa limepangwa masofa mbalimbali, yenye mito zenye rangi za chungwa pia kuna makabati, meza na mazulia yote kwa ajili ya kumuuzia mteja,

Kumbi kubwa inayotumika kama duka la samani ikiwa imening'inizwa taa nzuri zinazomulika vizuri samani zilizopo, lina viti mbalimbali kama vile viti, meza, makabati pamoja na vitanda.

Eneo katika duka la samani lenye kochi la mbao pamoja na mito meupe ikiwa imepangwa katika namna ambayo mteja ataona vile akinunua na kuliweka nyumbani.

Eneo la karakana linalotumika kutengeneza samani mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza fanicha, lina fundi mzee aliyevalia kofia na nguo za kazi za bluu ili aweze kutengeneza samani kulingana na mahitaji ya wateja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani, likiwa limepanga vifaa mbalimbali, kama vile: kabati la "TV", viti, makochi pamoja na meza; vimemulikwa na mwanga vizuri ili kumvutia mteja.

Kabati maalumu linalotumika kwa ajili ya kutunza nguo ikiwa ni sehemu ya maonesho katika duka la samani, limetengenezwa kwa ustadi likiwa lina rangi za kahawia, dhahabu pamoja rangi nyeupe.

Eneo la wazi litatumika kama duka la samani, ikiwa na sofa, yamewekwa nje, yametengenezwa kwa kutumia kitambaa kizito, kinafaa kwa hali ya jua, yote kwa ajili ya kukupatia faraja.

Duka la samani lenye vifaa vya kisasa vya ofisini ikiwemo viti vya kuzunguka pamoja na meza za mbao, zilizopangwa vizuriili kumvutia mteja.

Eneo la kuuza samani likiwa na kitanda kipya kabisa kilichotiwa nakshi za muundo wa mistatiri, kimetengenezwa kwa mbao vizuri kikapigwa rangi kwa ajili ya kung`aa na kimewekwa nje kwa ajili ya mteja kikiona na kukinunua.

Wanaume wawili waliovalia nguo za kazi ya ufundi wa mbao, wakiwa kwenye karakana yao, wakiranda na kukata mbao kwa ajili ya kutengeneza samani kama makabati.

Eneo katika karakana ya kutengeneza thamani mbalimbali ikiwa na mafundi wawili wamevalia nguo za bluu wakiendelea kuranda, kukata na kuchonga mbao ili waweze kutengeneza samani kama vile; makabati, vitanda, meza pamoja na masofa.

Eneo la wazi la nje linalotumika kama sehemu ya kuuzia samani likiwa na samani mbalimbali, kama vile: makochi, stuli, meza pamoja na kabati; vyote vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao.

Kumbi kubwa inayotumika kama duka la samani ikiwa imepanga samani mbalimbali, hususa ni makochi yenye nakshi nzuri inayongaa kwajili ya kumvutia mteja.

Eneo la duka la samani ikiwa na stuli mbili zilizowekwa juu ya meza, stuli hizo na meza hiyo zimechongwa kwa muundo unaofanana, zikasafishwa na kuimarishwa kwa ajili ya kumuuzia mteja.

Duka kubwa la ukumbi linalotumika kuuza fanicha mbalimbali, lina milango ya kioo ili kuweza kumruhusu mteja anayepita nje aone uzuri wa samani zilizopo ndani.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama duka la samani ukiwa umepangwa samani mbalimbali pamoja na bidhaa nyingine kama vile mapazia, makabati, viti pamoja na masofa iliyomulikwa vizuri kwa ajili ya kumvutia mteja.

Jengo linalotumika kama duka la samani, likiwa limejengwa kwa bati pamoja na fito za mbao lina makochi mazuri yenye nakishi za matobo matobo, zenye rangi mbalimbali kama vile: kijivu, kijani pamoja na nyeupe.

Eneo katika kumbi inayotumika kama duka la samani, likiwa pamepangwa fanicha mbalimbali hususani masofa yenye rangi nyeupe, meza pamoja na viti.

Eneo la wazi linalotumika kama duka la samani, likiwa limeegeshewa masofa yenye shepu ya L, masofa hayo yana nakshi pamoja na mito ya kuwavutia wateja.

Eneo kubwa linalotumika kama duka la samani ikiwa na masofa ya kisasa kabisa mikono yake, ikiwa na maeneo mahususi kwa ajili ya kutunzia vinywaji pale mtu anapopumzika kwenye haya masofa.

Duka kubwa la samani likiwa linamulikwa vizuri na mwanga, lina masofa ya kisasa na mito mizuri ya maua; mmoja kati ya wafanyakazi wa hilo eneo wanapanga makochi, ili kuvutia wateja.

Eneo la wazi la nje linalotumika kama duka la samani, likiwa limetandaza kwa nje vitanda vizuri vyenye nakshi vya ngazi mbili, ambavyo mara nyingi hutumika kulaliwa na watoto.

Eneo la wazi la nje linalotumika kama sehemu ya kuuza samani lina meza yenye viti nane vilivyopangwa vizuri, kwa ajili ya kumvutia mteja aweze kuona mfano wa jinsi ambavyo samani hizi zitakaa nyumbani kwake.

Ukumbi mkubwa uliomulikwa na taa, ukapambwa vizuri unaotumika kama duka la samani ikiwa pamepangwa makabati, masofa, meza pamoja na viti kwaajili ya kuvutia wateja.

Eneo la wazi linatumika kama duka la samani ikiwa imetandazwa samani mbalimbali hususani vitanda vya chuma pamoja na vitanda vya mbao.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama duka la samani ukiwa umetengenezwa kwa mabati na vyuma, kuna samani aina ya masofa, yaliyotiwa nakshi na kupangwa vizuri ili kumvutia mteja.

Eneo la wazi linalotumika kama duka la samani likiwa limetandazwa meza ya duara pamoja na viti vya mbao, vikizunguka meza hiyo ili kumuonyesha mteja mfano wa jinsi atakavyotumia bidhaa hizo na kuiweka nyumbani.

Eneo la wazi ambalo linatumika kama duka la samani . Pembezoni kukiwa na jengo lililojengwa kwa bahati pamoja na mbao, ambalo pia linatumika kuuzia hizo samani. Pamepangwa nje makochi yenye rangi mbalimbali kwa ajili ya wateja kukagua kuchagua na kununua.

Duka kubwa la samani lenye mandhari mazuri na ya kisasa, lina taa nzuri zinazomulika vitanda vyenye rangi mbalimbali na mito, ili kuweza kumvutia mteja azione, avutiwe na anunue.

Duka la samani lenye maeneo mawili; moja ni jengo pengine pakiwa ni kibaraza cha nje. Barazani hapo pametandazwa makochi, magodoro pamoja na makabati, kwa ajili ya kumvutia mteja aweze kununua.

Jengo linalo tumika kama duka la samani likiwa limepanga samani hizo katika mandhari ya nyumbani kabisa pembezoni mwa ngazi, pakiwa na meza iliyo zungukwa na viti pamoja na kabati pembezoni.

Duka la samani la wazi likiwa limepanga samani mbalimbali kwa ajili ya mteja kuona, lina fanicha kama vile: masofa, vitanda pamoja na magodoro.

Jengo kubwa linalo tumika kama duka la samani likiwa limemulikwa vizuri na taa, lina bidhaa mbalimbali zenye rangi ya bluu aina ya sofa pamoja na viti, huku nyuma pakiwa na kitanda na kabati za mbao.

Eneo la wazi lililopangwa viti vinne pamoja na meza moja ya duara; ikiwa ni samani za mbao, zipo pembezoni mwa barabara kumvutia mteja, aweze kuziona kisha kununua.

Eneo la mapokezi la hoteli, likiwa limepambwa kwa taa nzuri, sakafu nzuri ya marumaru, pembezoni kukiwa na viti vya kusubiri wageni.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama sehemu ya chakula katika hoteli, kuna meza, viti pamoja na makochi mbalimbali yanayoruhusu wageni kufika na kula, huku wakifurahia mazingira mazuri.

Eneo katika hoteli pa kulia chakula, likiwa na sofa refu la kijani, katikati kuna meza na mwisho kuna viti, kwa ajili ya watu kukaa na kula wawili wawili huku wakiendelea kuzungumza.

Masofa mazuri yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe ikiwa pamoja na mito yake. Imetolewa katika eneo la nje ili wateja waweze kuona kwa urahisi.

Eneo la kumbi ya hoteli likiwa na viti mbalimbali pamoja na zulia zuri lenye nakshi, lina wageni watatu ambao ni mama na watoto wake wawili wakijiandaa kuondoka.

Kijana wa kiume akiwa ameketi anahudumiwa na muhudumu wa kike ambaye anatabasamu kwa bashaha, huku akimpa sahani yenye chakula.

Jengo kubwa lenye mwanga mzuri linalotumika kama hoteli likiwa na viti kwa ajili ya kupokea wageni eneo la mapokezi, pamoja na vinyago vya wamasai vinavyotumika kama urembo kuwavutia wageni.

Ukumbi mkubwa wa hoteli unaotumika kama sehemu ya kujipatia chakula ukiwa na meza zimepangwa katika muundo sahihi, kila meza ikiwa ina viti vinne kwa ajili ya wateja kujipatia chakula.

Eneo la ndani ya jengo la hoteli linalotumika kama mapokezi, likiwa na kaunta nzuri ya nusu duara ya mbao pia pembezoni kuna meza, mauwa na sakafu yenye nakshi ya duara yote kumvutia mgeni.

Eneo la mapokezi katika hoteli ya kupokea na kulaza wageni. Ikiwa na wanaume watatu wamesimama mbele ya kaunta chini kukiwa na sakafu ya marumaru na pembezoni. Kuna mawe yanayoleta nakshi kwenye kuta hizo.

Eneo la hotel kwa ajili ya wateja kupumzika ikiwa na masofa ya kisasa yenye pilo zenye foronya na nakshi nzuri, ina meza katikati na vitabu kwa ajili ya wateja kufika kusoma huku wakisubiri mambo mengine.

Eneo la wazi la sokoni ambapo pamepangwa bidhaa aina ya mboga mboga pamoja na matunda. Lipo na wauzaji kadhaa ukimsubiri mteja aweze kununua bidhaa kama nyanya , karoti, hoho pamoja na matango.

Eneo katika duka la nafaka kukiwa pamepangwa kwenye magunia ya plastiki nafaka mbalimbali kama vile:- mchele, mahindi, maharage, mtama, ulezi pamoja na alizeti.

Eneo la soko la kisasa pakiwa pamepangwa mboga mbalimbali kwenye meza na madishi yaliyopo chini. Mboga hizo zikiwemo pia: nyanya, mboga za majani, bilinganya pamoja na matango.

Eneo la soko la mazulia ambalo lina mwanga mzuri, kuakisi uzuri wa mazulia hayo yamepangwa mengine chini kwa kutandikwa huku mengine yakiwa yamesimamishwa ili wateja waweze kuyaona na kuyanunua.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na bidhaa mbalimbali zimepangwa chini na nyingine juu ya meza. Huku wauzaji wanaume na wanawake wakifanya biashara yao.

Mchuuzi akiwa amepanga biashara yake kwenye meza ya matoroli yanayohamishika,,anauza bidhaa kama vile kabichi,,matango, karoti,,hoho pamoja na maharage.

Eneo la wazi katika soko likiwa na mtoa huduma mwanaume amevalia koti la bluu kuashiria kuwa ndio mhusika, anasoma gazeti katikati ya bidhaa zake kama vile nyanya, mananasi, maembe pamoja na matikiti.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na kina mama mbalimbali, wamepanga bidhaa aina ya nyanya kwenye visado pamoja na ndoo huku baba mmoja wa makamo akichagua na kununua bidhaa hiyo.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na wafanyabiashara mbalimbali wametandika biashara zao chini, wengi wao wakiwa ni akina mama wakifanya biashara hiyo nyakati za usiku.

Eneo katika soko la wazi kukiwa na mtoa huduma mwanamke aliyevalia aproni, ameweka bidhaa mablimbali kama vile: karoti, ndizi pamoja na vitunguu; kwenye magunia ili aweze kuuzia wateja wake.

Eneo la sokoni likiwa na meza ya ngazi, ambapo mfanya biashara mwanamke aliyevalia koti la kijani amepanga matunda vizuri, kulingana na aina yake akianza na machungwa chini na juu kukiwa na matikiti pamoja na ndizi.

Eneo katika soko ikiwa na mabinti wadogo kabisa wakiwa wanafanya biashara yao wameweka na kupanga matunda mbalimbali kwenye meza zao, kama vile machungwa pamoja na mapapai.

Eneo la wazi linalo tumika kama soko likiwa limepangwa bidhaa mbalimbali hususanj viazi vilivyopo ndani ys kisado, kwenye ndoo vingine vikiwa kwenye magunia kwaaji ya kuwauzia wateja

Eneo la wazi linalotumika kama soko kukiwa na wafanyabiashara wa mazao na matunda, wamepanga biashara zao kama vile maembe pamoja na ndizi.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa limepangwa bidhaa aina ya nyanya, kwenye mafungu mbalimbali, pengine pakiwa pana vitunguu, bamia, zinazouzwa na akina mama ambao ni wajasiriamali.

Eneo katika soko likiwa na meza ya mfanyabiashara aliyepanga viungo mbalimbali kwa ajili ya mapishi kama vile: masala ya kupikia pilau na masala ya kupikia nyama pamoja na chai kutoka Kenya.

Eneo la sokoni lenye pande mbili moja ikiwa ni jengo na ya pili ikiwa ni ya wazi, pamepangwa vyakula mbalimbali na matunda ikiwemo nyanya, vitunguu pamoja na matikiti.

Eneo la biashara ya sokoni ikiwa na mfanyabiashara mwanamke aliyevalia koti la zambarau anaendelea kupanga bidhaa zake yaani matunda kama vile ndizi, maembe kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Mfanyabiashara wa vitunguu akiwa amepakia bidhaa hizo kwenye ndoo na visado katika banda aliriwezeka ili kulinda vitunguu hivyo na joto la jua amesimama akionyesha ubora wa bidhaa zake.

Eneo la soko likiwa na meza za ngazi huku kijana aliyepangilia matunda mbalimbali pembezoni mwake kama nanasi, mapapai, machungwa ameshika tama akitafakari namna biashara inavyokwenda.

Eneo la sokoni likiwa na mwanamama muuzaji. Amepanga nyanya zake kwenye safu tofauti tofauti kulingana na ubora na bei wa nyanya hizo.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa amepumzika katikati ya biashara yake aliyeipanga kwa ustadi vyakula mbalimbali ikiwemo nyanya, viazi, njegere, maharage pamoja na pilipili.

Eneo la soko la wazi likiwa na mtoa huduma mwanamke amevaa kofia iliyoshonwa, anaendelea kutoa huduma ya kuuza mchele kwa wateja wake wanaopita hapo.

Jengo linalotumika kama soko lenye uwazi mkubwa likiwa na muuzaji mmoja akimuonesha mteja wake mbogamboga aina ya prokoli.

Eneo katika soko ikiwa na biashara mwanamke ameketi ameshikilia simu kiganjani amepanga bidhaa zake kama vile tangawizi, nyanya ,vitunguu pamoja na viazi akisubiri wateja.

Eneo la wazi linalotumika kama duka la vifaa vya chuma pamoja na bati ikiwa limetandazwa vitu mbalimbali kama makarai, matranka, majiko ya mkaa pamoja na miko ya kukangia. kwa ajili ya mteja kununua.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na mbaba aliyevaa kanzu amepanga mbogamboga kama vile bamia pamoja na machungwa, pembezoni akiwa na vitunguu tayari kwaajili ya kuwauzia wateja.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na akina mama warika mbali mbali, wametandaza biashara yao ya nyanya iliyopimwa kwenye visado pamoja na masinia kwa kuwauzia wateja.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na kinamama wawili mmoja, amevaa tisheti nyekundu mwingine shati jekundu na topu nyeupe wakichagua na kukagua bidhaa aina ya nyanya, hoho pamoja na karoti zilizopangwa sokoni hapo.

Eneo la wazi la sokoni kukiwa na mfanyabiashara amepanga bidhaa aina ya matunda kwenye matenga pamoja na meza. Matunda hayo yakiwa ni matikiti, maembe, machungwa pamoja na ndizi.

Jengo linalotumika kama soko la nafaka likiwa na muuzaji anajadiliana na mteja kuhusiana na ubora wa nafaka zake ambazo ni mchele, kunde, maharage pamoja na unga.

Mashine ya mkononi ya kidigitali inayotumika kwa ajili ya malipo ina sehemu ya chini ya kuchomeka kadi, pia ina vitufe pamoja na screeni kwa ajili ya kukokotoa kiwango cha pesa kinachohitajika kulipwa ili kupata huduma au bidhaa.

Kifaa maalumu cha kisasa cha kidigitali cha mkononi, cha malipo kinachotumika kwa ajili ya kufanya malipo ili kununua bidhaa na huduma mbalimbali, hutumika kwa kuegesha kadi ya benki kwa juu na kutoa malipo.

Jengo refu la ghorofa la kisasa, likiwa na madirisha madogo na kuta nene za zege; limesimama kuelekea angani. Linatumika kama ofisi au makazi katika maeneo ya mjini.

Dalali akiwa amesimama mbele ya nyumba; ambayo ni ya ghorofa yenye muundo wa kisasa wa ujenzi, iliyojengwa kwa vioo, zege pamoja na vyuma. Anaitangaza biashara hiyo ili kuweza kumvutia mpangaji au mnunuaji.

Jengo kubwa ambalo ni nyumba ya kununua au kupangisha. Ikiwa na dalali pamoja na mteja, dalali akimwonyesha mteja huyo ubora wa nyumba hiyo kwa ajili ya kununua au kupanga.

Jengo refu la ghorofa likiwa bado liko kwenye ujenzi limesimama angani, pia pembezoni kuna kreni ya njano inayosaidia kupandisha vifaa mbalimbali vya ujenzi.

Nyumba kubwa ya ghorofa iliyoezekwa kwa vigae yenye rangi za maziwa ina fensi, iliyojengwa kwa ukuta wa tofali pamoja na majani.

Majengo matatu yenye rangi nyeupe yaliyoshikiliwa na vyuma pamoja na mbao ikiwa katika ujenzi, huku juu ya majengon hayo kukiwa na matanki meusi.

Jengo kubwa la ghorofa likiwa limejengwa kwa kutumia tofali zilizoundwa vizuri, nje yake kuna geti lenye nyaya za umeme na tangazo linaloonyesha kwamba jengo hilo linauzwa.

Mteja mwanamke akiwa ametembelea nyumba, huku dalali mwanaume mwenye asili ya kizungu akiwa anamuonyesha nyumba hiyo. Anaikagua kwa ajili ya kupanga au kuinunua.

Mtaa ambao umejengwa nyumba za magorofa zilizopakana zenye fensi kuna lami pamoja na vigae, eneo hili hutumika kwa ajili ya kupanga au kununua nyumba hizo.

Jengo kubwa la ghorofa likiwa limejengwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa vioo, zege na vyuma; lina nakshi nzuri kwenye mageti; lipo kwa ajili ya kupangisha au kuuzwa.

Eneo kubwa la jengo ambalo limejaa samani mbalimbali, linaashiria aidha duka au maonesho ya samani hasa fanicha, kwa watu waaotembelea hapo ili waweze kuzinunua.

Eneo maalumu katika duka la nguo pakiwa pamepangwa mashati yaliokunjwa vizuri kulingana na rangi na nakshi zilizowekwa, lina kibao kuashiria punguzo la bei kwa asilimia zaidi ya asilimia hamsini na tano.

Jengo kubwa linalo tumika kama duka la nguo la kisasa, likiwa linamulikwa na taa vizuri na makabati pembezoni na katikati yanayobeba nguo pamoja na viatu kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Jengo kubwa lenye nafasi lililomulikwa na mwanga likiwa ni duka la kuuza nguo za wanawake zina kofia nzuri pamoja na viatu vilivyopangwa kwenye makabati kwa ajili ya wateja kukagua na kuona na kununua.

Eneo la katikati katika jengo refu linalotumika kama soko la biashara, ikiwa na korido zinazozunguka katika mfumo wa mraba zikiacha uwazi ili mteja aone maduka yote wakati anatembea.

Jengo kubwa lenye nafasi na taa zilizomulika vizuri lina nguo zilizonig'inizwa kwenye henga kwa ajili ya kumvutia mteja aweze kununua. Kando yake kuna chumba cha kwenda kujaribu nguo.

Duka kubwa linalomulikwa vizuri na taa likiwa limepanga kwenye makabati pamoja na mashelfu nguo mbalimbali za watoto; kwa ajili ya wateja kukagua, kuchagua na kununua.

Eneo katika duka nguo kukiwa na nguo zimening'inizwa ukutani, nyingine kwenye henga kwa nyuma kuna chumba kinachomsadia mteja kwenda kujaribu nguo kabla ya kuzinunua.

Eneo katika duka la nguo likiwa ni mahususi kwaajili ya nguo za watoto zaidi zaidi watoto wa kike lina magauni, viatu pamoja na mashati mazuri.

Jengo kubwa lenye nafasi, likiwa na makabati ya vyuma, lenye heng'a zilizoninginiza makoti ya suti mbalimbali kwa ajili ya mteja kukagua, kuona na kununua.

Duka linalotumika kuuza urembo wa wanawake, likiwa na eneo maalumu lenye midoli iliyovishwa miwani, kofia, mikufu pamoja na hereni kumvutia mteja aone mfano wa jinsi atakavyopendeza pale atakaponunua bidhaa hiyo.

Eneo la ndani linalotumika kama duka la nguo likiwa na mashelfu pamoja na henga mbalimbali zilizoning'iniza nguo kwa ajili ya wateja kukagua na kuchagua, ili waweze kupata huduma hiyo ya mavazi.

Eneo katika duka kubwa la nguo linalomulikwa na taa vizuri zinazoangaza ili nguo zote zionekane, lina kabati maalumu lenye midolo ya watoto yenye rangi za njano, pinki pamoja na nyeusi.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la nguo likiwa na makabati ya nguo pembezoni na katikati kukiwa na meza zenye nguo zilizokunjwa, zimemulikwa na taa vizuri ili kumvutia mteja anayekuja kununua nguo hizo.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama duka la nguo ukiwa umetengenezwa kwa sakafu ya marumaru, una makabati yaliyotengenezwa kwa vyuma umepangwa mashati mapya kwa ajili ya kumvutia mteja.

Duka la nguo la mtumba likiwa limening'iniza nguo mbalimbali katika kabati, limeziweka nguzo hizo bila kufuatilia mpangilio wa rangi wala michoro iliyopo kwenye nguo hizo.

Eneo katika duka kubwa la kisasa likiwa na sehemu mahususi ya kuuza nguo iliyomulikwa vizuri na nguo zikapangwa kwa ustadi. Lina madirisha makubwa ya vioo yanayoruhusu mteja biashara inayoendelea ndani kuvutiwa na kununua.

Duka la kisasa na huo nikiwa na nguo zilizowekwa hapa maeneo mbali mbali katika mashelfu, makabati na nyingine zikiwa zimevishwa kwenye midoli inayofanyika kama matangazo ili mteja aone jinsi nguo zitakavo mpendeza.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama duka la kisasa la nguo, ukiwa umemulikwa vizuri na taa una milango ya vioo kumruhusu mteja anayepita nje aweze kuona nguo za ndani jinsi zilivyopendeza.

Eneo katika duka la nguo na mabegi likiwa na sehemu mahususi iliyoning`inizwa mabegi kwa ajili ya watoto pamoja na watu wazima, ina matangazo kuashiria vitu vinavyopatikana katika eneo hilo.

Eneo katika duka kubwa la kujihudumia likiwa limepangwa bidhaa za ngano kama vile mkate pamoja na unga vilivyopo kwenye makabati ya mbao, mteja akiwa anachukua mkate mmoja kwaajili ya kutumia kama chakula nyumbani.

Eneo la mashelfu katika duka la rejareja la kujihudumia, likiwa limejaa vinywaji na mteja mmojawapo mwenye asili ya kihindi akichagua mvinyo kwa ajili ya kujiburudisha.

Eneo la duka kubwa lakuhudumia hususani sehemu ya viatu, ikiwa imening'inizwa ndala pia kuna viatu vya ngozi pamoja na sendo.

Duka kubwa la vifaa la kujihudumia likiwa na eneo maalumu linauzwa baiskeli, mipira pamoja na viti vya plastiki linamulikwa vizuri na taa ili kuweza kuwaruhusu wateja waweze kuwa na bidhaa hizo.

Eneo katika duka kubwa la rejareja la kujihudumia binafsi likiwa na shelfu maalumu, zilizowekwa tambi zinazopikwa haraka zenye ladha mbalimbali kama vile ya kuku pamoja na ng'ombe.

Eneo katika duka la kisasa la kujihudumia, likiwa na mashine maalumu inayomsaidia mteja kuweza kulipia bidhaa, yeye mwenyewe kwa kuweka bidhaa hiyo mbele ya kifaa kinachotathimini aina na bei ya bidhaa hiyo.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la maziwa likiwa na viatu, vimepangwa kwenye kabati kwa ajili ya kumvutia na kumuuzia mteja.

Mteja akiwa anaendesha toroli, mahususi kwaajili ya kununua vitu katika soko kubwa la vyakula la kisasa, ndani ya torori lake akiwa ameweka mbogamboga mbalimbali, zikiwemo hoho, mboga za majani pamoja na matunda.

Eneo katika soko la kisasa lenye meza za ngazi zilizopangwa nafaka na matunda; shelfu zake zina rangi ya kijani huku pakiwa pamepangwa maharage, mananasi, ndizi pamoja na nafaka nyingine.

Eneo katika duka kubwa la kujihudumia likiwa na safu maalumu kwa ajili ya wanawake yenye sabuni maalumu za nywele pamoja na manukato kwa ajili ya kwapa.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama duka la kisasa, hususani la nguo kuna sehemu maalumu yenye kabati la viatu palipopangwa viatu, ambavyo vina punguzo la bei kwa asilimia hamsini.

Eneo katika duka kubwa la rejareja la kujihudumia, lenye shelfu ya vyakula mbalimbali pakiwa pamepakiwa vyakula aina ya siagi pamoja na mafuta mbalimbali.

Mdada mrembo akiwa anasoma bidhaa ambayo ametoa kwenye kabati, kwenye duka kubwa la rejareja. Amevalia koti na suruali za jinsi za rangi ya bluu.

Mwanamke akiwa anapita kwenye korido ya duka kubwa la kujihudumia huku amebeba kikapu, anachagua bidhaa kutoka kwenye makabati mbalimbali.

Kabati maalumu lililomulikwa na mwanga lenye mashelfu mbalimbali, likiwa limepangwa bidhaa aina ya vinywaji vya kunywa kama juisi pamoja na soda vimepangwa kwa rangi nzuri kumvutia mteja.

Mwanamke aliyebana nywele nyuma na kuvaa mkoba wenye ujumbe chanya kuhusiana na jirani yake yupo sokoni akinunua mboga na matunda mbalimbali kama matango, machungwa pamoja na nyanya.

Mnunuaji mwanamke aliyeweka kucha bandia, zilizopakwa rangi zikapendeza, ameshikilia chupa ya chakula aina ya mayonaizi akisoma viambatanishi vilivyopo ndani, ili kujua ubora wa bidhaa hiyo.

Eneo katika duka kubwa la kisasa la kujihudumia likiwa na mashelfu marefu yaliyojazwa vinywaji mbalimbali aina ya soda, kama vile fanta, kokakola na jusi mbalimbali.

Soko kubwa la kisasa likiwa linauza vyakula mbalimbali. Limetenga eneo mahususi kwa ajili ya mboga pamoja na matunda. Katika makabati yake yamepakiwa na nyanya, viazi, huku kando pakiwa na ndizi pamoja na matunda mengineyo.

Eneo la nje la jengo ambalo ndani yake kuna duka kubwa la kisasa la rejareja la kujihudumia mwenyewe, lina matangazo kwa nje yanayoashiria bidhaa zilizomo ndani ya duka hilo.